Maji nyeusi yanayotelemka kwa mto yamenjaa uchafu wa aina mbalimbali ambao unaweza leta maradhi hatari kwa binadamu na wanyama. Nyuma yake ni viwanda na gari tofauti ambazo zinaweza kuwa zinachangia kwa kuharibu mazingira ya hewa na ardhi.

Mlinda usalama ambaye amevaa unifomu ametumia bunduki kufyatua risasi na kuua simba ambaye ameanguka chini. Nyuma yake kuna shamba la mahindi kuoneshana kuna ukulima. Fifa la maji imejengewa na kuinuliwa kwa chumba kidogo, miti na pia lango ili kuzuia binadamu wanaoishi katika eneo hilo waliosumbuliwa na mnyama huo.

Aina mbalimbali ya taka imemwagwa kwa mazingira ambayo yatumika na binadamu. Mtaro wa maji nyeusi umo katikati ya uchafu. Wanyama kama nguruwe watafuta chakula kutoka kwa hiyo pipa. Nyumba kadhaa za matope zimejengwa hapo nyuma haswa imefanya kufananishwa na maeneo ya ovyo.

Usafiri wa umma ni njia moja inayotumika na wanainchi sana kutoka mahali moja kwa nyingine. Msongamano barabarani huhusisha gari dogo na kubwa. Askari polisi wanajaribu kuelekeza madereva ili kuondoa trafiki. Baadhi ya watu wameketi na wengine kutembea kwa shuguli zao tofauti. Nyumba na miti ziko miongoni mwa jiji.